Mashine aina ya transifoma, iliyosukwa na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo, tayari kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo, yanakamilika na kufikiwa kwa asilimia mia.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia aina ya transifoma iliyofumwa, vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo. maalumu zilizoandaliwa kwa ajili ya kuweza kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu.

Mashine aina ya transifoma iliyofumwa vizuri na kuonganishwa na waya kishakuwekwa katika nguzo mbili maalumu zilizoandaliwa kwaajili ya kuweza kurahisisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo.

Mashine maalumu, iliyofungwa na kuwekwa vizuri na kuunganishwa na waya kisha kuwekwa juu ya nguzo maalumu, inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, kwa ajili ya kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya inapatiwa huduma hiyo.

Waya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo ili ziweze kutumika katika zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme. Na kufanikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu inafanikiwa.

Waya zilizofungwa na kuunganishwa vizuri kisha kuwekwa katika nguzo, zitakazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu, linafanikiwa kwa asilimia mia.

Eneo maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya uzalishaji wa nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii, inafikiwa na huduma hiyo muhimu yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mashine aina transfoma, iliyofungwa vizuri na kuunganishwa na waya, kisha kuwekwa katika nguzo maalumu, ili ziweze kutumika katika kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu, yanafanikiwa.

Mashine ya kisasa iliyowekwa juu ya nguzo itakayotarajiwa kurahisisha mno kufanikisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme, ili kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo na kufanikisha malengo ya serikali.

Mradi maalumu ulio andaliwa na serikali kwa ajili ya kuhakikisha zoezi la kuzalisha nishati muhimu ya umeme, ili kuweza kufanikisha malengo ya serikali, ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma muhimu ya umeme.

Nyanya zilizofugwa vizuri na kuwekwa katika nguzo, ili kusaidia kusafirisha zoezi la kusafirisha nishati muhimu ya umeme na kuweza kufikia malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hii muhimu ya umeme .

Mashine aina ya (transformers) iliyosukwa vizuri kwa waya kisha kuwekwa juu ya nguzo kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kusafilisha nishati safi ya umeme na hivyo, kukamilisha malengo ya serikali kukamilisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo.

Waya zilizofumwa vizuri na kuwekwa katika nguzo zitakazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati muhimu ya umeme, na kuhakikisha malengo ya serikali ya kuhakikisha kila kaya katika jamii inafikiwa na huduma hiyo muhimu ya umeme yanafanikiwa kwa asilimia mia.

Mwanamke kipofu akiwa na fimbo yake akiwa katika eneo la barabara, akiendelea kuvuka katika sehemu ya zebra iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwaongoza watu wanaohitaji kuvuka katika barabara, kuweza kuvuka kwa wepesi na usalama zaidi.

Mazingira ya kuvutia eneo la barabara wakati wa usiku. Barabara hutumika kwa ajili ya kusafirisha watu, magari, pamoja na vyombo vingine vya moto; kupita ili kuweza kukizidhi haja zao mbalimbali za kila siku na kwa matumizi mbalimbali ya shughuli za binadamu.

Wafanyakazi wa taasisi iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai wakiendelea na zoezi hilo kufanikisha mazingira yote yanakuwa masafi na salama.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira kuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai wakiendelea na zoezi hilo, kuhakikisha mazingira mtaa huwa yanakuwa masafi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi malaamu, iliyojikita na kujidhatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa ajili ya viumbe hai, wakiendelea kuhakikisha mazingira haya yanakuwa safi na salama kwa ajili ya kuendeshea shughuli za kibinadamu.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujidhatiti kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanikisha zoezi hilo ili kuhakikisha mazingira yote yanakuwa safi na salama, bila kuhatarisha kwa kiwango chochote maisha ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojidhatiti na kujikita katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kufanya zoezi hilo na kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama bila kuwa na madhara yoyote kwa viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi, ili kuweza kuwafanya viumbe hai wanaopatikana katika mazingira hayo kuwa salama bila kupata madhara ya aina yoyote.

Kifaa chenye rangi ya bluu kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kufanikisha zoezi la kuhifadhia takataka na kuyafanya mazingira kuwa safi na salama kwa matumizi ya viumbe hai. Kuacha takataka ovyoovyo ni kuhatarisha mazingira na kuwafanya viumbe hai wawe na athari katika afya zao.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha mazingira haya yanakuwa safi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu iliyojikita na kuijizatiti katika zoezi la kuweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo la kufanikisha mazingira yote yanakuwa safi na salama bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai.

Wafanyakazi wa taasisi inayojihusisha na shughuli ya kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo kuhakikisha mazingira yote yanakuwa safi na salama, bila kuhatarisha maisha ya viumbe hai kwa kiwango chochote.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu inayojikita na kujizatiti katika zoezi la kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwamatumizi ya viumbe hai, wakiendelea na zoezi hilo na kuhakikisha mazingia hayo yanakuwa usafi na kuondosha takataka hatarishi katika mazingira hayo.

Wafanyakazi wa taasisi maalumu, inayojihusisha na shughuli ya kuyaweka mazingira katika hali ya usafi na salama kwa matumizi ya viumbe hai, wakiendelea kutekeleza kampemi hiyo kwa kufanya usafi katika eneo hili.

Matangi meusi yaliyopangwa juu ya nyumba, kwajili ya kuhifadhia maji yatakayowasaidia kwa matumizi muhimu wakati yatakapo hitajika, hivyo hurahisisha upatikanaji wake wakati wowote bila kwenda masafa marefu kutafuta maji.